Haya ni mahindi, na mkulima au mwanaume anaonekana kuwa anayashika matawi ya mahindi hayo. Mandhari yakiwa ni ya kilimo, na mwenyewe amevalia nguo iliyo ya rangi ya samawati, na saa iliyo mkononi.

Wanawake kadhaa waliokuja kuchukua chakula, wanaonekana kuwa na sahani zilizo za rangi ya samawati na vyakula vilivyo vya rangi nyeupe na wanachukua kwenye sufuria za kichuma na wenyewe wamevalia nguo zilizo za rangi tofauti kama vile samawati, nyeusi na kijani kibichi.

Hili ni ndizi au tunda la ndizi lililo la rangi ya kijani kibichi na lenyewe liko na viganja yake vilivyo vingi. Mandhari yakiwa ni au muktadha ukiwa ni wa kilimo.

Mkulima mmoja anamwaga maziwa kwenye chupa au mahali pa kuwekeza na pikipiki iliyobeba maziwa hayo kwenye chuma na watu wawili wanaonekana mmoja akiwa amevalia kofia ya pikipiki na ni ya rangi ya njano.

Hili ni shamba la migodi au shamba la ndizi na migomba ya ndizi iliyopandwa kwa muktadha maalum na yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi na mandhari yakiwa ni ya kilimo.

Mkulima mmoja aliyevalia kofia na nguo ya rangi ya kijano na chupa iliyo dawa ya rangi ya kijani anamjibu ng'ombe au anamnyunyizia dawa ng'ombe aliye na rangi nyeusi na nyeupe.

Hili ni shamba la migomba ya ndizi na lenyewe lina mtu mmoja aliyesimama katikati na amejishika mwili wake. Aliyevalia kofia yenye rangi nyekundu na shati lenye rangi nyekundu na suruali ndiyo ya rangi nyeupe.

Hizi ni migomba ya ndizi zilizo ya kijani kibichi. Migomba hii ni ndefu na ina ndizi tofauti tofauti. Ingine imeiva ingine bado ni mbichi.

Hapa ni mahali pa kutibu ng'ombe mandhari yakiwa ni ya kilimo, na ng'ombe wenyewe wenye rangi nyeusi, wanaonekana wakiwa kwenye chumba kilicho cha mabati na mwanamke mmoja aliyevalia kofia, ya rangi nyeupe na sweta iliyo ya rangi nyeusi na mwanaume mmoja aliyevalia suruali ya rangi nyeusi.

Hizi ni ndizi zilizojuu ya kibanda kilichufunikwa na gunia yenye rangi nyeupe na mwanamke aliyefungaa kitambaa chake kichwani ameshika kreti iliyo ya rangi ya kijani kibichi na madhari ikiwa ni ya kibiashara anauza ndizi hizo.

Haya yakiwa ni mazingira ya kilimo na ng'ombe au ndama wawili wanaonekana wakiwa wamelala na ndama wenyewe ni wa rangi nyeupe na rangi nyeusi. Mmoja anaonekana kuwa na kibango cha rangi ya kinjano kwenye sikio lake.

Hivi au hiki ni kichungi cha kuchungia maziwa na sehemu hii, maziwa haya ni ya mala. Na mtu huyu anayachunga kwa kupitia kichungi kilicho cha rangi nyeupe na maziwa yenyewe ni ya rangi nyeupe na grease inaonekana kwenye maziwa hayo.

Haya ni mazingira ya kilimo. Chumba hiki kimepakwa rangi ya samawati rangi nyeupe. Kuna ng'ombe mmoja anaeonekana amefugwa.Ng'ombe mwenyewe ni wa rangi nyeupe na rangi nyeusi anakamuliwa kutumia mashine.

Hizi ni ndizi au migomba ya ndizi iliyo juu ya gari. Gari hili la rangi nyeupe na vioo vyake vimepakwa rangi nyeusi. Migomba hii ni mingi na ndizi zenyewe ni ndefu zile za kupendeza.

Wanawake watano na mmoja akionekana kama mtoto wake wamejifunga leso ya rangi tofauti na mwingine anaonekana akipima chakula na mandhari ya kilimo na wamejifunga kitambaa au kofia zao kichwani na wenyewe wamejifunga au wana shanga shingoni mwao.

Hizi ni ndizi zilizowekwa chini ya nyumba na zenyewe ni za rangi ya kinjano kuonyesha kuwa zimeiva. Ziko tayari kuliwa na mandhari yakiwa ni ya kilimo na kreti ile ya rangi ya samawati a nyumba hii iliyopakwa rangi nyeupe.

Haya ni mazingira au mandhari ya kilimo na mtu mmoja wa kiume aliyevalia gwanda au nguo nyeusi anaonekana kumwaga maziwa haya kwenye pipa lililo la rangi au la chuma na huko nyuma kuna nyumba iliyo na mabati ya kijani kibichi.

Hiki ni kibanda cha sokoni na mandhari yakiwa ni ya biashara na ndizi zilizopangwa kwa muktadha maalum iliyo na rangi ya kinjano kuonekana kuwa zimeiva na kitunguu vilivyo chini kwenye mtego, nyanya na machungwa.

Haya ni mandhari au mazingira yakiwa ni ya kilimo. Kuna migomba ya ndizi na mwanamke mmoja aliyevalia kofia au kitambaa cha kufunga kichwani cha rangi nyeupe, anaonekana kukata ndizi na mwengine aliyevalia sweater au kitambaa alichofunga kichwani cha rangi nyekundu anashikilia ndizi hio inayokatwa.

Mazingira au mandhari ikiwa ni ya kilimo. Mkulima mmoja akiwa amevalia nguo nyeusi na ndoo iliyo ya rangi ya samawati anakamua ng'ombe aliye na rangi ya kijani na pembe zisizo sawia.

Hili ni shamba la ndizi na migomba ya ndizi iliyosimama kando na kuna wengine wamepanda nyasi ile ya ng'ombe na mahali pengine inaonekana kuna mahindi na pengine panaonekana bado panalimwa.

Hili ni shamba wanapanda migomba ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi. Na mandhari yakiwa ni kilimo. Na kuna watu tofauti mmoja aliyevalia nguo za kijani kibichi na ingine waliosimama kando yake wakiangalia au wakitazama jinsi anavyopanda migomba hiyo. Na pikipiki iko nyuma yao na.

Hizi ni matunda ya ndizi na yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi na mwanamke mmoja anaonekana kushikilia na mandhari yakiwa ni ya kilimo na nyuma yake kuna migomba ya ndizi iliyosimama.

Hizi ni ndizi za kijani kibichi na migomba iliyo ya kijani kibichi zimeshikilia ndizi hizo na kuna karatasi za rangi ya samawati zizlizoshikilia ndizi hizi na zenyewe zinaonekana bado ni changa na bado zinakomaa.

Huu ni muktadha wa kilimo. Kuna mgomba wa ndizi ambao umechipuka kwenye ng'omba na ndizi zenyewe ni za rangi za kijani kibichi. Na bado ni changa, na wote zinaonekana kung'aa.

Mandhari au mazingira yakiwa ni ya kilimo. Kuna mwanamume mmoja aliyevalia koti yenye rangi ya kinjano, amesimama hapo na kuna maziwa yaliyo kwenye tanki za chuma zimepangwa kwenye pikipiki, na ni kama zaenda kuuzwa.

Hiki ni chumba cha kulisha ng'ombe au chumba cha kuhifadhi ng'ombe. Ng'ombe wenyewe wana rangi tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Kuna watu kadhaa waliosimama katika pembeni ya ng'ombe, wakiangalia jinsi ng'ombe wanavyokula. Ng'ombe wengine wana vibango kwenye sikio zao.

Mandhari yakiwa ni ya kilimo. Kuna migomba ya ndizi iliyoshikiliwa na kijiti. Kuna ndizi moja lililokomaa ndefu, huwa na vidonge vilivyo na rangi ya kijani kibichi na matawi yaliyo ya kijani kibichi.

Mandhari ikiwa ni ya kilimo na mwanaume mmoja anachuja maziwa aliyokamua ng'ombe iliyo kwenye kibuyu au chupa cha mabati na mwenyewe amevalia nguo nyeupe na kofia ya rangi nyeupe na mmoja anachungulia akiewa amevalia nguo ya rangi nyekundu.

Mahindi yaliyokomaa yenyewe yamekauka na mwanamume mmoja aliyekanyaga chini miguu yake na nguo zilziorangi nyeupe nyeusi anashika mahindi hayo. Mandhari yakiwa ni ya kilimo na akona vitu vya kushikilia anaonekana kuwa ni kilema.

Huyu ni ng'ombe wa kike aliye na rangi ya manjano na rangi nyeupe na mwenyewe anakamuliwa na mama mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi na ndoo iliyo ya rangi ya samawati.

Mandhari yakiwa ni ya kilimo na mimea wa ndizi ambao unaonekana kuwa na migomba hiyo kwenye karatasi na zote zimehifadhiwa ili bado ni changa kupandwa.

Mandhari yakiwa ni ya kilimo, mahali hapa kuna migomba ya ndizi na ndizi zilizoiva za rangi ya kijani na ndizi ingine bado hazijaiva na migomba hii ni ya ndizi ndefu na imesimama.

Hizi ni migomba za ndizi muktadha au mazingira nikiwa ni mazingira ya elimu au. Ndizi hizi au migomba hizi zimepangwa kwa mstari maalumu na yenyewe zimekomaa na ziko ni ndefu zaidi.

Huyu ni mkulima na amevalia barakoa iliyo ya rangi nyeusi na nguo iliyo ya rangi ya samawati na anapima maziwa yaliyotoka kukamuliwa kwenye ngombe na amefunga au amevalia kofia ya rangi nyeupe kichwani.

Haya ni vidonge vya ndizi na mwanaume mmoja au mwanadamu amezishika mkononi aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na vidonge vyenyewe chache vimeiva na zingine bado hazijaiva. Mandhari yakiwa ni ya kilimo.

Hizi ni ndizi zilizowekwa juu ya mabati na kuna kitambaa kilicho na rangi nyekundu. Na ndizi zenyewe, moja imebombolewa na imeshikwa maganda na mwanaume aliyesimama pale na ndizi zenyewe zinaonekana kukomaa mandhari yakiwa ni ya kilimo.

Hizi ni mahindi zilizokauka na muktadha ukiwa ni wa kilimo na mahindi haya yamepandwa kwa muktadha maalum na yenyewe ni ya rangi ya kijana na yanaonekana kuwa yamekomaa.

Hivi ni vidonge vya ndizi na vyenyewe viko kwenye mgomba mmoja na zimekomaa na ni za rangi ya kinjano na zenyewe ni nne na ziko katika muktadha maalum wenyewe ni wa kilimo.

Hizi ni migomba za ndizi na mandhari au muktadha ukiwa ni wa kilimo na ndizi hizi au migomba zimepangwa kwa muktadha maalum na kuna karatasi imefunika migomba hizi.

Huyu ni afisa wa kilimo na manthaari ikiwa ni ya kilimo, anampa dawa au kumnyunyuzia ng'ombe aliye na rangi nyeupe na rangi nyeusi dawa.

Hiki ni kiwanda cha kukamulia ng'ombe au cha malisho ya ng'ombe na mkulima mmoja aliyevalia kofia ya rangi nyekundu, anamkamua ng'ombe wake kwa mahali na ng'ombe mwenyewe ni wa rangi ya kijani.

Hiki ni kibanda cha kulisha ng'ombe. Mandhari yakiwa ni ya kilimo. Ng'ombe zenyewe ziko na vibango vilivyo vya manjano kwenye sikio zao na wenyewe ni wa rangi tofauti, nyekundu na rangi nyeupe. Kuna mtu mmoja aliyevalia nguo ya samawati na kofia nyeupe.

Hizi ni migomba za ndizi na zenyewe ni za rangi kijani kibichi zimepangwa kwa kupinda au kuelekea juu na zenyewe zinaonekana zimekomaa na mukthadha ukiwa ni mukthadha wa kielimu

Hiki ni chumba cha malisho ya ng'ombe au kuhifadhi chakula cha ng'ombe au kukamulia ng'ombe na ng'ombe wa kutoa maziwa wa rangi nyeusi na rangi nyeupe wanatoa maziwa kutumia mashine.

Hapa ni mahali pa kilimo. Mandhari yakiwa ni ya kilomo na mama mmoja aliyevalia tisheti na kofia ya rangi nyeupe na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega daktari Wickliff Oparanya anaonekana akivalia kofia nyeupe.